Hiki ni kituo cha ukusanyaji wa nguvu za umeme. Kituo kama hiki kina vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa vyuma na kiko na nyaya za kusambaza umeme. Kituo hiki kinatumika kukusanya na kusambaza umeme .

Hiki ni kituo cha nguvu za umeme. Kituo hiki hutumika kusanya na kusambaza nguvu za umeme na mahali kama hapa haparuhusiwi kuingia mtu asiye na tajriba na ujuzi wa kutumia umeme.

Hiki ni kituo kidogo cha ukusanyaji wa umeme cha Isinya. Kituo kama hiki ni muhimu kukusanya umeme ili kuweza kusambaza katika nchi. Kimetengenezwa kwa vyuma na kina nyaya za kusambaza umeme .

Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama wa pori ambapo pia pamejengwa mlingoti wa stima na katika mahali hapa pa mbugani kuna twiga, na twiga ni mnyama ambaye ana shingo ndefu sana duniani.

Huu ni mlingoti mrefu unotumika kusambaza umeme. Wafanyikazi walio chini wanajaribu kutengeneza na kurekebisha mnara huu na mlingoti kama huu unaweza kusafirisha kiwango kikubwa cha umeme.

Vikingi viwili vya nyaya za umeme vimeshikilia transfoma ya kupitisha na kuna nyaya za kila aina ambazo zimepitia juu na zingine zimetoka chini ya transfoma.

Ngazi ya rangi ya chungwa imesimamishwa kwenye kikingi cha stima ,kuna wanaume wanne waliovalia aproni za samawati watatu wamesimama chini ya ngazi ,moja amepanda juu ya ngazi akirekebisha stima.

Vikingi viwili vya stima vimeshikilia transfoma ya umeme na kuna nyaya kadhaa zinazotoka kwa hivyo vikingi. Kando kuna ukuta wa mawe na juu kuna anga yenye mawingu ya kijivu.

Hawa ni simba wawili wakiume, mmoja amelala, mwingine ameikalia miguu yake. Simba ni mnyama hatari na anajulikana kama mfalme wa porini. Mnyama huyu anapata chakula kwa njia ya kuwinda.

Mwanadada huyu anapika mbele ya jaa taka na nyuma yake Kuna mtaa wa mabanda. Sehemu kama hii inayoshikauchafu inaezakuwa na madhra na pia inaezakuleta na kusababisha magonjwa.

Huyu ni mwanamazingira anayejulikana kama Mosiria. Mosiria ni mfanyikazi wa jimbo ama gatuzi la Nairobi na anajulikana sana kwa sababu yeye huwa anasimamia mazingira.

Hawa ni wamama waliopiga foleni na baadhi ya hao wamama wamebeba watoto na wamama kama hawa wamepiga foleni ili kuweza kupata huduma na kila aliyepiga foleni ana matumaini ya kufika mahali pa huduma.

Huyu ni mnyama aina ya kifaru aliye na mtoto wake. Kifaru ni mnyama aliye mkubwa sana , analinganishwa kwa ukubwa na ndovu. Mnyama kama huyu ingawa sio hatari sana lakini akichokozwa anaweza kuwa hatari zaidi.

Huyu ni kidanga. Kidanga ni mtoto wa ndovu na vidanga kama hawa wametelekezwa na mama zao na kwa hivyo wanahitaji msaada wa binadamu, ndio maana kuna mwanamke anampatia maziwa na wanaume wengine waliovaa aproni wanatumika kumchunga na kumwangalia huyu mtoto wa ndovu.

Huu ni mto ulio na uchafu mwingi sana. Mto kama huu umechafuliwa na watu wanaoachilia maji taka kuingia katika mto. Uchafu kama huu, si mwema kwa afya ya binadamu.

Ujenzi unaendelea wa kujenga bomba kubwa. Bomba kama hili linaweza kutumika kusafirisha maji taka, kusafirisha maji safi , pia hata kusafirisha mafuta ya petroli.

Huyu ni ndege anayejukikana kama mbuni . Mbuni ni ndege wa porini nudge mkubwa Sana na hutaga mayai huyu mbuni ametaga mayai mengi na anayalalia ili kuweza kuangua vifaranga.

Hapa ni mtaa wa mapanda uliojengwa kando ya mto mahali kama hapa ambapo kuna watu wanafulia manguo na wengine kukanyaka katika maji. Wanaweza kuchafua maji haya na wanaoyakywa kule chini wakapata magonjwa.

Huyu ni mnyama anayefahamika kama duma. Mnyama huyu hupata chakula kwa kufanya mawindo na akiwinda anawinda wanyama kama vile paa na wengineo na mnyama huyu pia ni hatari kwa wanadamu kwa sababu anaweza kuua.

Huyu ni mbogo na mbogo ni mnyama wa porini ambaye hula nyasi wa chakula na ni wa familia ya ng'ombe. Mbogo huyu ni wa rangi nyeusi. Ametulia tu. Amesimama ila akichokozwa anaweza kuwa mnyama hatari.

Hapa ni mbugani la wanyamapori na hawa ni pundamilia ambao wako katika mbuga hii. Pundamilia ni wanyama wa familia ya punda ingawa wao si wa kufugwa nyumbani bali ni wa porini.

Hiki ni kinamasi, kinamasi ni mahali ambapo panajaa maji mengi na mahali kama hapa sio pazuri kwa ukulima, walai ujenzi wa nyumba ,walai mahali pa kuishi.

Hawa ni wacheza densi wa kitamaduni . Wamevaa magwanda ya kitamaduni huku wakisakata densi na wanawasakatia watoto walioketi densi. Wanasakataji densi kama hawa ni wa kitamaduni ya kikuyu.

Hawa ni vidanga. Vidanga ni watoto wa ndovu. Vidanga kama hawa wanatumika kuwatumbuiza watalii na kule nyuma tunaona watalii kweli wanafurahishwa kuwatazama hawa vidanga.

Huyu ni kifaru, ni mnyama ambaye ni maarufu na katika mbuga za Kenya. Huwa anawindwa sana kwa sababu pembe zake zina dhamana zikiuzwa na kwa hivyo askari wa msituni huwa wanamlinda sana.

Hii ni sanamu ya kuchongwa ya watu watatu na watu hawa ni wa kihistoria na waliishi kati ya mwaka wa 1939 na mwaka wa 1945.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama paa na paa huyu anatimua mbio. Paa ni mnyama ambaye kila wakati yumo hatarini ya kuwindwa na wanyama wengine kama vile simba, duma na wengine wengi kwa hivyo lazima akae ange.

Sehemu hii ina jaa la taka ambao takataka imetupwa kando ya mto. Takataka kama hiii inatupwa kando ya mto, inachafua mazingira na inaweza kusambaza magonjwa, watu wanapotumia maji ambayo yaliyochafuka.

Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama. Katika mbuga, kuna wanyama walio katika porini kama huyu twiga aliyesimama na ni mrefu ana shingo ndefu. Twiga ni mnyama aliye na shingo ndefu ziadi kwa wanyama wote duniani.

Mto mchafu wenye rangi ya kijivu unateremka na uchafu wake. Kuna wanaume kadhaa wanaozoa uchafu kutoka huo mto. Na nyuma, kuna jaa kubwa la takataka na pia kuna manyumba yanayoonekana mtaa wa mabanda.

Kiboko mkubwa mwenye rangi ya kijivu amesimama, huku ameangalia upande wa kushoto. Mdomo wake una matope, miguu yake pia ina matope, na amekanyanga mahali penye unyevunyevu.

Miti mingi ilio katika mahali pa misitu, miti mirefu, na kuna mti mmoja upande wa kulia ulioanguka. Nyuma kuna chumba kirefu kilichotengenezwa na miti ya msituni.

Mnyama aina ya duma amelala huku amekodoa macho, ana madoadoa meusi na masharubu meupe. Na nyuma yake, kuna majani mabichi ya mti.

Jaa la taka lenye mtaro katikati limejaa takataka za rangi za aina mbalimbali kama vile samawati, nyeupe, kijani na nyuma kuna watu wawili waliobeba gunia mgongoni.

Huyu ni mnyama aina ya Nyati amesimama akitazama upande wa kamera ana pembe mbili na ni wa rangi nyeusi, amesimama kwenye nyasi na nyuma yake kuna kichaka na pia nyuma kidogo unaonekana mawe.

Watu wawili mwanaume na mwanamke, wameketi juu ya mawe. Kando Yao Kuna maporomoko ya maji .Mme ana simu ya mkononi ambayo anaitumia kumpiga picha mwanamke aliyejipanga mbele yake.

Hawa ni watoto wa shule na mbele yao kuna mwalimu ambaye ameshika mche mkononi, anajaribu kuwaonyesha jinsi ya kupanda mche. Na nyuma yao kuna madarasa kadhaa.

Kuna mikokoteni miwili, ulio upande wa kulia unaonekana kwa upande tu, na ule ulio mbele ya kamera una mitungi mingi, na kuna mwanaume ambaye amekalia.

Wacheza denzi hawa wanazakata denzi, wakiwa wamefaa mafasi ya kitamaduni, aliye katika anapiga ngoma, nyuma yao kuna kijaka kijani ambacho kinaashirai msitu na pia kuna anga ya samawati.

Kuna mabomba mawili marefu ambayo ni ya chuma yaliyounganishwa na nati na koleo na yamepakwa rangi ya samawati. Pia kuna bwawa la maji ambalo ni la rangi ya kijani na pia nyuma kuna mlima.

Mwanaume aliyevaa kofia, pia amevaa barakoa ya rangi ya samawati, amevalia shati nyeusi na mkononi ameshika mche wa mti. Nyuma kuna nyumba mzee za mtaa wa mabanda na kuna mto unaoteremka nyuma yake.

Kuna wasichana watatu, wawili wanafua nguo. Wana besheni kadhaa na pia nyuma yao kuna nyumba kama zile za mitaa ya mabanda. Kando katika mkono wa kushoto kuna mwanaume aliyesimama kando ya nyumba.

Hawa ni simba wawili wa kiume, aliye upande wa kulia amelala, aliye upande wa kushoto amekalia miguu ya nyuma, na amejishikilia na ya mbele, na amepanua mdomo akifanya mgurumo.

Kuna simba wawili wa kiume, mmoja amelala na mwenzake naye amekalia miguu ya nyuma na kujishikilia na ya mbele, na amepanua mdomo akiguruma. Katika upeo wa macho, kunaonekana anga ya samawati na kuna mawingu meupe.

Hii ni sehemu ya uchukuzi wa magari ya abiria ya umma, na sehemu hii inapatikana mjini. Magari haya yanabeba kupeleka mijini kama vile Meru na Maua. Kuna watu waliosimama na wengi wanatembea katika shughuli zao.

Hii ni sehemu wa uchukuzi wa umma wa abiria, sehemu kama hii hupatikana mijini, na hapa kuna magari wa kuchukuzi wa abiria yanayokwenda mijini kama vile nyeri, nakuru na kwingineko.

Hiki ni kituo cha mabasi cha kubebea abiria na mchukuzi amebeba bango na bango kama hili huwa inawasaidia abiria kujua sehemu ambayo basi hili linafika ,ili wasipokose njia ya kwao.

Hapa ni makutano ya barabara . Barabara kama hii hupatikana sana mjini kama vile Nairobi. Kuna askari wa trafiki ambao wamesimama, na ni wakati wa mvua hivyo wamejifunika kwa mwavuli.

Hii ni sehemu ya barabara kuu. Barabara hii inapatikana sehemu ya Pangani mjini Nairobi. Na hii barabara ikona sehemu ambayo watu wanaotembea kwa miguu wanaweza kupita. Gari likifika sehemu kama hii inabidi lismame ili watu wavuke.

Hapa ni sehemu ya mjini palipo na mabasi ya uchukuzi wa abiria ya umma na katika sehemu hii una askari wawili wa trafiki ambao ni muhimu sana wanaosaidia kuondoa msongamano wa magari .

Hapa ni sehemu ya mjini palipo na gari la uchukuzi wa umma na hili gari linabeba abiria kuelekea mjini Nakuru. Mahali kama hapa ni maarufu sana mjini kama vile Nairobi .

Hii ni sehemu ya mjinj iliyo na shughuli mbalimbali kama vile uchukuzi wa uma ambapo kuna magari ya uchukuzi ya Uma yamesimama yakingojea abiria . Kuna watu pia wengi wanatembea katika harakati zao na shughuli zao.

Hapa ni kituo cha mabasi cha uchukuzi wa umma. Na mwanadada huyu, anaenda kuabiri gari ambalo limesimama katika kituo hiki. Na huu ni msimu wa mvua. Hivo basi amebeba mwavuli.

Hapa ni sehemu ya mjini na hii sehemu kunaendelea shughuli nyingi kama vile mabasi yanayochukua abiria na watu wanaotembea wakienda katika shughuli mbalimbali.

Magari haya ya uchukuzi wa umma yameegezwa katika kituo cha petroli. Gari lililo hapa mbele linabeba na kusafirisha abiria kwa miji kama vile Kangema, Kitweko, Koimere, Murango na kwingineko.

Hii ni sehemu ya makutano ya njia kuu .Sehemu kama hii mara nyingi hupatikana mjini kama vile Nairobi, na hapa kuna watu wanaovuka barabara wakielekea katika shughuli zao. Magari mengine yanapita, mengine yamesimama kwa sababu hayajaruhusiwa na taa za trafiki kupita.

Barabara ya mjini iliyo na watu walio katika shuguli zao mbalimbali. Pia ina mabasi kadhaa mengine yamesimama ya rangi ya kijani pamoja na rangi ya samawati na kando kila kuna majumba ya ghorofa.

Sehemu ya uchukuzi wa abiria iliyo na magari ya aina ya mabasi. Mabasi hayo yamepakwa rangi ya samawati na kuna gari ndogo la abiria lililo mbele ya kamera lime egeshwa na kufunguliwa mlango ili kubeba abiria. Kuna mwanamke aliyesimama kando ame vaa shati nyeupe.

Sehemu ya barabara kuu iliyo na magari mengi ambayo mengine yanateremka na mengine yanakwenda upande wa kupanda na kando kuna miti na nyuma kabisa kuna mtaa wenye manyumba ya ghorofa ya vyumba vya kuishi.

Hapa kuna mabasi mawili yanayoonekana. Lililo mbele ya kamera lina nambari ya usajili KCY 465N na liko na mtu aliyeketi upande wa kulia katika kiti cha mbele na pia kuna watu wengine wamesimama kando ya basi hilo.

Hiki ni kituo cha mabasi na kuna mabasi kadhaa katika kituo hiki. Kuna watu ambao wamesimama mbele ya mabasi haya. Wawili wameshika mabango na nyuma yake kuna jumba ambalo limejengwa kwa mabati.

Hii ni sehemu ya barabara ya mjini, kuna gari jeusi la kibinafsi linalopita, na kuna mabasi kadhaa yanayokuja upande wa kamera. Kuna polisi wa trafiki upande wa kulia na upande wa kushoto, na kuna pikipiki iliyobeba mwendeshaji na abiria.

Hii ni sehemu ya barabara kuu iliyo na magari mengi, na barabara hii imegawanywa na vizuizi ili kugawanya magari ya kuteremka na yanayopanda. Na katika barabara hii pia kuna kivukio cha watu.

Kituo cha mabasi, na kuna basi kubwa la citi hoppa , na kuna watu kadhaa waliosimama, na nyuma kuna jumba la ghorofa, na pia kuna mti, wa mchikichi.

Watu wawili wanavuka barabara na huku kando kuna basi la kubebea abiria na kando ya basi pia kuna bango ambalo linaashiria nauli ya hili basi ya kubebea abiria.

Watu wengi wako katika sehemu hii ya mji wakiwa katika pilka pilka zao. Kando kuna magari ya kubebea abiria yaliyobeba mabango juu ya kuonyesha miji mbali mbali yatakayopitia wakipeleka abiria .

Hii ni sehemu ya njia panda, upande wa kushoto kuna barabara ya kwenda mbele upande wa kulia ni barabara ya kurudi nyuma, katikati kuna alama za barabarani ambayo inaonyesha hakuna kugeuka na mbele yake kuna taa ya trafiki ambayo imewaka rangi nyekundu.

Kuna mabasi mawili lilo mbele ya kamera lina usajili KBU 465C na kando yake kuna watu wawili waliosimama wakifanya mazungumzo.

Haya ni mabomba makubwa ambayo ni ya rangi nyeusi na mabomba kama haya ni ya matumizi ya kusambaza viowevu kama vile maji masafi ,au maji taka.

Bomba kubwa la rangi ya hudhurungi lilopindwa kwa kiunganishi cheusi ,linamwaga maji mengi chini mahali ambapo pana kilima ambapo pamejaa majani na kule nyuma mbingu inavyoonekana yenye mawingu meupe na mbingu yenye anga ya samawati.

Sehemu ya barabara ya mchanga ambayo upande wake wa kushoto kuna nyumba ya mabati na pia kuna pikipiki iliyoegeshwa ,katikati ya ile barabara wanaume watatu wanatembea na upande wa kulia kuna ukuta wa mawe.

Haya ni mabomba yaliyotengenezwa kwa vyuma na kuunganishwa kwa nati na komeo. Kadhaa yamepakwa rangi ya samawati na moja limepakwa rangi ya njano na mabomba haya yako na kipimio.